Eneo la shule ya awali au chekechea, ambapo kuna vitu vya michezo kwa ajili ya watoto ambavyo husaidia kuongeza hamu ya kupenda shule kwa mtoto, pia inaaminika michezo ya aina hii imekuwa na faida kwa mtoto katika kuongeza upeo na maarifa.

Shule ya chekechea au awali, iliyojengwa kwa miundombinu bora ya ufundishaji na michezo, ikiwa bembea ni moja ya kifaa kilichojengwa kinachothibitisha ubora wa michezo, ambapo mwalimu yupo akiwasimamia wanafunzi katika michezo hali ambayo inahakikisha usalama kwa wanafunzi.

Eneo la shule ya awali, lililotengwa kwaajili ya michezo ya watoto , ikiwemo michezo wa kubembea, kitendo ambacho ,husaidia kukuza akili ya mtoto katika masomo, pia humfanya kuwa mwenye furaha, na amani muda wote.

Elimu ya shule ya msingi imekuwa na mchango na faida mbalimbali katika maisha. Ambapo moja ya eneo la shule lenye darasa ambalo hutumika kutoa maarifa kwa wanafunzi, na kibaraza kilichojengwa kwa vigae vilivyoambatana na chuma nyeusi zinazoshikilia bati. Hii inathibitisha miundombinu bora inayotumika katika kutoa elimu kwa wanafunzi.

Elimu ya shule ya msingi inayotolewa kwa kutumia nakala mbalimbali, ambapo moja ya kitabu chenye maelezo na picha ya kijana na mzee aliyevaa kanzu, ikiwa ni moja ya mafunzo yaliyomo katika kitabu ambayo yanasaidia mwanafunzi kupata elimu, inayompelekea kujitambua na kupambanua mambo katika maisha yakiwemo mazuri na mabaya.

Darasa la shule ya msingi lililojengwa kwa miundommbinu bora ya ufundishaji inayozingatia uelewa wa mwanafunzi, ambapo kuna viti na meza za kisasa, ubao, na taa zinazo weza kumsaidia mwanafunzi kujisomea nyakati za usiku.

Shule ya msingi ambayo, wanafunzi wamevalia sare za rangi inayofanana; ambapo mwalimu yupo darasani akiwafundisha herufi, katika somo la kingereza. Hali ambayo, inasaidia wanafunzi kupata maarifa, na kuondoa ujinga, kwa kuwa na matamshi mazuri, yatokanayo na kufundishwa na mwalimu.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike aliyejisitiri kwa mavazi yake, akiwa darasani anatoa elimu kwa wanafunzi, akiwafundisha somo la kingereza ambapo anawaandikia maneno, ili kufanya waelewe kwa urahisi zaidi.

Moja ya darasa la shule ya msingi ambalo ndani limejengwa kwa miundombinu bora ambapo mwalimu anatoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika madawati, elimu ambayo inaweza kuwa msaada katika mazingira yao kwa kutatua changamoto mbalimbali.

Moja ya eneo la shule lililojengwa kwa mfumo wa kisasa wa ufundishaji, likiwa lina uwepo wa mazingira safi yanayomvutia mwanafunzi kusoma, kitendo ambacho kinasaidia kuongeza uelewa na kukuza taaluma ya mwanafunzi.

Elimu ya sekondari imekuwa kwa kasi kutokana na maendeleo ya kiuchumi na kufanya kuwa na miundombinu bora ya kupata elimu, hali ambayo inathibitika kutokana na uwepo wa bweni lenye vitanda vilivyobebana ambavyo husaidia wanafunzi, kupumzisha mwili na akili kutokana na uchovu wa masomo ya siku nzima.

Kitabu cha baiolojia cha shule ya sekondari chenye maelezo na picha zinazosaidia kueleza kwa ufupi kuhusiana na mafunzo yanayopatikana ndani ya kitabu hicho ambacho kinasaidia kukuza taaluma, na kuongeza maarifa kwa wanafunzi.

Shule iliyojengwa kwa ustadi ambayo ina madarasa mengi yaliyokuwa tayari kwa matumizi, pia nje ya madarasa kipo kibaraza chenye madawati na chini ya kibaraza yapo mabenchi ambayo wanafunzi kutumia kupumzika katika nyakati mbalimbali za vipindi shuleni.

Elimu ya sekondari inayohusisha kitabu cha somo la kemia cha wanafunzi wa kidato cha tatu, chenye picha ya mtaalam wa maabara anayeandaa vifaa kwa ajili ya uchunguzi akiwa amevaa koti jeupe linalotambulisha kazi yake huku akisubiriwa wanafunzi kwa ajili ya kuwapa elimu ya vitendo.

Moja ya darasa la shule ya sekondari ambalo wasimamizi wapo wakiwasimamia wanafunzi wanaojiandaa kufanya mtihani, ambapo wasimamizi na wanafunzi wamevaa barakoa ambazo, zinawasaidia kuwakinga kutokana na maradhi yanayoambukizwa kwa njia ya hewa.

Eneo la mafunzo linalopatikana katika moja ya shule ya sekondari lijulikanalo kama maabara, likiwa lina uwepo wa miundombinu bora ya ufundishaji kwa vitendo ambapo kuna uwepo wa meza na mabomba yanayotoa maji kwa ajili ya kufanya majaribio.

Moja ya sehemu ya malazi katika shule ya sekondari ambayo ina vitanda na magodoro yanayotumiwa na wanafunzi kujipumzisha. Pia kuna uwepo wa kiti na meza ambavyo hutumika kwa kujisomea, hali ambayo inathibitisha uwepo wa miundombinu bora inayosaidia wanafunzi kupata maarifa.

Maabara inayotumika kwa elimu ya sekondari ambayo, imejengwa kwa ustadi mkubwa na mpangilio mzuri ili kuwasaidia watumiaji ambao ni wanafunzi kufanya mafunzo yao, hususani , ni yale yanayohusu nadharia, na kupata majibu yaliyo sahihi.

Moja ya shule ya sekondari ambayo, ina uwepo wa wanafunzi wa kike waliovalia sare maalumu, inayoashiria wanafunzi wa shule moja. Ikiwa wapo katika darasa wakifanya mtihani, unaosaidia waalimu kutambua uelewa wao, hali ambayo, inasaidia kukuza taaluma.

Shule ya sekondari iliojengwa kwa dhumuni la kutoa elimu kwa wanafunzi. Pia shule imerembwa na kupambwa kwa vitu mbalimbali ikiwemo rangi zilizopo katika kuta za shule, maua yaliopangwa kwa ustadi, ambayo yanasaidia kupendezesha shule.

Moja ya shule ya sekondari ambayo walimu wanaandaa mitihani, itakayo fanywa na wanafunzi ili kupima uelewa wao, hali ambayo inasaidia walimu kutambua uelewa wa wanafunzi kupitia mitihani hiyo watakayo ifanya.

Moja ya chuo cha kisasa kilichokuwa na miundombinu bora ya ufundishaji, ambapo kuna watu wa jinsia tofautitofauti wanaopata mafunzo kutoka kwa mwalimu wao, ambapo wako na vitendea kazi vinavyowasaidia kupata maarifa zaidi .

Elimu ya chuo kikuu imekuwa ni moja ya chachu ya maendeleo katika maisha. Ikiwa ni moja ya darasa lililojengwa kwa ukubwa wa mapana na marefu. Likiwa na wanafunzi walioketi wakisikiliza mafunzo, hali ambayo inawasaidia kuondoa ujinga na kupata maarifa yatakayokuwa na tija katika maisha yao.

Moja ya darasa la chuo ambalo lina uwepo wa wanafunzi wengi waliokaa katika viti, wakipata maarifa kutoka kwa mwalimu, ambae yupo mbele ya darasa, ambako kuna uwepo wa mabango yenye picha, na maelezo ambayo yanamsaidia mwalimu kutoa maarifa.

Moja ya chuo ambacho wanafunzi wanapata maarifa, wakiwa wamekaa katika viti. Hali inayochangizwa na umakini wao huku wakiandika maelezo wanayoyapata kutoka kwa mwalimu wao, maelezo yanayowasaidia kuwajenga kitaaluma.

Moja ya eneo la chuo lililokuwa na meza na viti ambapo wanafunzi wa jinsia tofauti tofauti, wanasoma kupitia vifaa vinavyowasaidia kupata maarifa watakayoweza kuyatumia kwa ajili ya kujibu mtihani.

Mwalimu wa chuo ambaye yupo darasani kutoa mafunzo kwa njia ya vitendo kwa wanafunzi wa jinsia ya kike, walioketi katika viti na kutulia kwa umakini, ili kupata maarifa ya vitendo yatokayo kwa mwalimu huyo.

Eneo la chuo ambalo wapo watu wa jinsia tofauti tofauti wakiwemo wasichana na mvulana .ambao wameketi katika viti vilivyozunguka meza wakiwa wanajisomea huku wakibadilishana mawazo mbalimbali ya maisha, hali ambayo inajenga utimamu na uwelewa wa akili zao

Moja ya darasa la chuo ambalo, mwalimu yupo akitoa maarifa kwa wanafunzi waliovaa barakoa, ambazo zinasaidia kujikinga kutokana na magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya hewa, hali ambayo inathibitisha usalama na kupelekea umakini kwa mwanafunzi.

Chuo ambacho, mwalimu anawapa wanafunzi mafunzo ambayo, yatakuwa na msaada mkubwa katika maisha yao. Pia mwalimu, anawapa mafunzo ambayo, yatawafanya, waweze kujikwamua kiuchumi, ambapo inaaminika, elimu ndio ufunguo wa maisha.

Wanafunzi wa jinsia tofauti waliokuwa makini kumsikiliza mwalimu anayefundisha katika darasa linalopatikana katika moja ya eneo la chuo ambalo lina uwepo wa vifaa bora vinavyofaa kwa ufundishaji, hali inayosaidia kuongeza uelewa kwa wanafunzi.

Moja ya chuo cha ufundi stadi, kilichojikita katika mafunzo ya vitendo, ambapo mwalimu yupo darasani, akitoa mafunzo ya ufundi seremala, ikiwa mafunzo hayo huwa na msaada mkubwa kwa vijana ambapo, huwasaidia kujiajiri na kujikwamua kiuchumi, kwa kujiingizia kipato.

Moja ya chuo cha ufundi stadi ambacho, kina mchanganyiko wa jinsia tofautitofauti wakiwemo wavulana na wasichana, walioketi wakipata mafunzo kwa vitendo ili kuongeza maarifa, hali ambayo inawasaidia wanafunzi kuelewa haraka.

Chuo cha ufundi stadi chenye uwepo wa vijana wa kiume, wanaojifunza kwa vitendo jinsi ya kutatua changamoto mbali mbali za vifaa ikiwa simu janja ni moja ya kifaa ambacho wanafunzi hao wana jifunza jinsi ya kukitengeneza endapo kikipata changamoto.

Chuo cha ufundi stadi kilichosheheni wanafunzi wa jinsia tofauti, wakiwa katika chumba cha mtihani ambacho kinapima uwezo wa akili yao, kutokana na maarifa waliyoyapata, ambapo mtihani huo unaweza kuwa kithibitisho au kigezo cha uelewa wao, kutokana mafunzo waliyoyapata kwa muda wote wakiwa chuoni.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wakiwa katika mafunzo ya vitendo, katika moja ya chuo cha ufundi stadi, ikiwa inaaminika elimu hii ya ufundi stadi, imekuwa na faida na mchango mkubwa kwa vijana ambapo, huwasaidia vijana kujiajiri na kuwafanya wajikwamue kiuchumi.

Mwalimu akiwa katika darasa la ufundi stadi wa magari, linalotoa elimu kwa wanafunzi inayojikita na nadharia. Hali ambayo inapelekea wanafunzi kuwa na uelewa na maarifa juu ya gari lililopo katika darasa lililo sheheni vifaa mbalimbali vya ufundi.

Moja ya chuo cha ufundi stadi, ambapo, wanafunzi wapo makini katika mafunzo yaliyojikita na nadharia, wakijifunza jinsi ya kutengeneza simu. Pia wapo na vifaa mbalimbali vinavyoweza kufungua simu, ili kujua changamoto za ndani zinazokabili kifaa hicho cha mawasiliano.